Sehemu ya kujivinjari imetengenezwa kwa makuti na imepakwa rangi nyeupe. Minazi pia imepandwa na inapendeza. Kwa umbali kuna miti mingi, nyasi pia zimetengenezwa vizuri na zinavutia.

Nyumba ndogo ambayo paa lake ni la makuti na sehemu nyingine ni mabati imepakwa rangi nyeupe. Ipo na dirisha moja na nyasi ndogo ndogo zinazunguka nyumba hio, kwa umbali kuna miti mingi.

Bandarini humu, meli iiyobeba macontainer imesimama. Kunayo magari madogo ya kubeba container hizo kuzisafirisha. Kwa umbali kunayo macontainer mengi.

Umati wa watu ambao ni wakenya, wamekusanyika katika uwanja wa michezo kuhudhuria sherehe au hafla fulani walioitiwa.

Mstaafu gavana wa Mombasa, Ali Hassan Joho, ameshika kipazasauti akihutubia umati wa wanaume wa dini ya kiislamu, wote wamekaa chini sakafuni na wamevalia kanzu na walai.